Wanaume watatu wanaonekana wakicheza mpira wa kikapu uwanjani. Kila mmoja ikiwa na mwadiliko na umakini katika harakati zao. Wamevaa mavazi ya mchezo huku wakionekana kushirikiana na kushindana kwa ustadi. Pembeni mwa uwanja kuna benchi chache zenye watu wachache waliokaa wakitazama. Jambo linaloashiria kuwa huusi mchezo rasmi bali ni mazoezi au mafunzo ya timu. Mazingira ni tulivu lakini yanajaa ari ya kujifunza na kuimarika.